Hii ni simu ambayo inaonesha hela ambao zilibaki kwa mpesa ya mwenye hiyo simu. Alikuwa anatumia mtandao wa mpesa kuona pesa alikuwa amebakisha kwa simu yake

Naona mashini ya maziwa ambayo inapatiwa maelezo kutoa maziwa kulingana na vipimo ama na pesa ambayo mteja ako nayo . Sasa unabonyeza alafu unapata maziwa yako.

Hii ni duka ambayo inauza vitu vya utamaduni. Naona hapo ngozi. Alafu naona vitu vimetengenezwa katika kutoka kwa mbao, na ni kazi ya mikono, ya binadamu.

Hili gari aina ya land cruiser mwenyewe naona amieweka katika parking kwa sababu inaonekana ametoka ameiwacha hapo nikama ameenda mahali akirudi tena aiendeshe.